Hawa ni watu wenye wamekuja ili watengeneze kitambulisho na kuna wenye wanasaidia wenye wamesomea hiyo kazi.

Hapa ni huduma, mahali ambapo wafanyikazi wameketi chini ili waongeleshwe, kuna mmoja wao amesimama ili kupataina maelezo.

Hawa ni wachezaji wanaonekana wameshiriki katika michezo na kuibuka kuwa washindi na wanafurahia.

Hapa ni huduma, kuna watu wameketi chini ili wasubiri kuitwa wapewe mahitaji yao ama kusaidiwa.

Hawa ni wachezaji wenye wanashindana kuona nani anaweza faulu kuwa mshindi.

Hapa ni mahali watu huenda kupata huduma ya serikali. Naona kuna askari ambaye analinda usalama.

Hapa ni huduma mahali mtu anaenda kusaidiwa kupata mahitaji kutoka serikali.

Kuna mtu ameona kwamba anabidi kufurahia timu yake ya bandari fc. Hii ni mzuri sana.

Huyu ni jaji mkuu na watu wenye wameandamana nao anawashughulikia kua katiba inafuatwa vizuri.

Huyu ni jaji mkuu na wenye wako kando yake ni wenye wanasaidia yeye katika kuongoza nchi yetu kuona kwamba usalama na katiba iko sawa.

Hiki ni karatasi yenye mtu anapewa wakati amelipa kitu fulani anapewa kuonyesha amelipa pesa ngapi.

Hawa ni wachezaji. Kuna moja wao anashangilia na amepanua mdomo sana.

Huyu ni rais wa jamuhuri wa kenya na jina lake ni William Samoe Ruto ambaye ni rais wa tano na watu wanampenda sana.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kandanda wanaonekana kucheza vizuri sana wamevaa jezi tofauti.

Hawa ni viongozi wa nchi la kenya moja ni rais, jina lake William samoe Ruto na kuna pia jaji mkuu Maritha Koome.

Haoa ni huduma mahali watu huenda kupata vitu kutoka serikali na waweze kusaidiwa.

Hawa ni watu wenye wako uongozini. Wako kwa chama cha ODM. Mmoja wao anaongea vizuri kuongelesha wengine.

Hapa ni huduma mahali watu wanaenda ili wapate mahitaji yao yenye wanataka kutoka serikali, naona mmoja ameketi.

Hawa ni wanariadha kutoka Kenya. Wanaonekana kuvaa jezi nzuri sana.

Hapa ni kiwanja. Mahali ambapo watu wanakuja kuwaona wanariadha wanapokimbia. Ni nzuri sana kwa watu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda, kuna watu wenye wameketi ili wajionee na kujiburudisha kwa mpira huu.

Hawa ni wachezaji wamevaa jezi la kuchezea mpira wa kandanda, viatu mzuri sana wamevaa.

Watu wanaenda huduma kupokea mahitaji yao kutoka serikalini, huku ni kituo cha huduma inasaidia watu.

Kuna takataka yenye imewekwa mahali na haija chomwa. Hii ni mbaya sana lwa sababu inaweza kuleta ugonjwa.

Hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira wamevaa jezi mzuri na kuvaa viatu ya kuchezea mpira hiyo.

Hapa ni watu wengi, ambao wameenda barabarani. Wengine wamebeba tarumbeta. Mmoja wao naona amebeba ngoma.

Huyu ni rais aliyekuwa wa Kenya ambaye sahii ameenda mapumziko, yeye alikua rais wa jamhuri la Kenya.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Wanaonekana kucheza vizuri sana.

Hawa ni wachezaji hodari wanashangilia kuibuka kubwa washindi. Tunaona watu wenye wamesimama kando yao wakiona kitendo ambayo wanafanya

Hapa ni huduma mahali mtu anaenda ili aweze kuhudumiwa kwa urahisi na kwa ufanisi kupata mahitaji yake huku kutoka serekali.

Hapa ndio mahali watu huenda ili wapate huduma kutoka kwa serikali, naona kuna mtu ambaye ameenda kuhudumiwa huko.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza kwa mahali watu wanaona na kushiriki kwa mchezo huo.

Hawa ni watu wenye wamekuja kusaidiwa kujaza fomu fulani. Na wanapewa usaidizi.

Hapa kuna watu wameketi na wanasikiliza kitu ambayo wanaambiwa.

Hapa naona Rais wa Jamhuri wa Kenya na bibi yake. Inaonekana akiapishwa akuwe mwenye anaongoza nchi ya Kenya.

Hawa ni watu wenye wamepepa bendera ya Kenya ,ili waweze kuonyesha ni watu wa nchi letu la Kenya.

Hapa ni Huduma mahali ambapo watu wanakuja kusaidiwa wanapotaka kupata riziki yao kutoka serikali.

Hawa ni jaji wenye wako kuombea na mkuu wako ni Martha Koome mwenye anaongoza wajaji hapo.

Viongozi hawa wamesimama wakiwa wako na furaha. Naona rais wa kenya William Samoi Ruto na naibu wake Gachagua.

Hawa ni watu wenye wanafanya kazi kwa huduma ili waweze kusaidia watu wapate mahitaji yao kutoka serikalini.

Hapa ni mahali watu hudumiwa ili kupata huduma kutoka serikali na kupata kila kitu.

Naona rais mwenye ametoka kwa kiti jina lake ni Uhuru Muigai Kenyatta na David Maraga. Wamesimama pamoja wakiongea.

Hapa ni mahali mtu au watu wanaenda ili waweze kupata huduma kutoka serikalini wanapohitaji mahitaji yao.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza mpira na wanafurahia kucheza vizuri, wanajitahidi kuwa washindi.

Haoa ni huduma na huku kuna onyesha kua ni mahali wanapatiana maelezo fulani ili uweze kuhudumiwa.

Huyu ni kiongozi wa chama cha ODM kwa jina lake Raila Omolo Odinga na wafuasi wake wenye wanashirikiana wote.

Hapa kuna watu wanasaidia wananchi kupata huduma ya kadi yenye huweza kutumia kupiga kura. Wanatengeneza.

Hawa ni wachezaji wanacheza ili wapate ushindi na kupewa zawadi yao na kuna wenye wanatazama hawa wachezaji kando yao.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza uwanjani, wamecheza mpira wakikimbizana.

Hapa ni huduma na watu huenda ili waweze kuhudumiwa vizuri na ni nzuri kwa sababu tunaweza kuipata mahitaji yetu.

Hii ni kitambulisho yenye hupewa kila mwananchi ili aonekane ama ajulikane kuwa ni wa Kenya ama ni wa inchi gani.

Hapa kuna watu wamesanyika wengine wakiona msichana amevaa bendera ya Kenya, mwenye pia anaongelesha hawa.

Hawa ni viongozi na wafuasi wao, wako kuonyesha kwamba wako tayari kutumikia Kenya na wanafurahia hiyo.

Hapa ni mahali ambapo watu huenda ili kupata huduma kutoka serekali, watu wanaenda kule.

Hawa ni watu wenye wamekaa na wanaonekana wamekuwa na pesa. Wakona mwili kubwa wenye wamekaa mbeleni.

Hawa ni watu wanaonekana wako wengi, kuna tendo ambalo lime endelea labda kuna mchezo.

Hapa ni huduma mahali mtu anaenda ili aweze kusaidiwa kwa chochote kile inahitaji kutoka serekali.

Hawa ni watu ambao wako kwa jukwaa ambao wanaweza wanashangilia chama yao. Mmoja wao anaonekana kupiga kelele kushangilia.

Hapa tunaona kompyuta lenye inatakikana kutumiwa kuingia kujaza mahali hazijajazwa.

Huyu ni rais wa jamhuri wa Kenya na wafuasi wake walionyuma yake ,ni rais wa tano katika nchi yetu ya Kenya.

Hapa Kuna watu wenye wamesomea namna ya kutengenezea watu kitabulisho watu wanaenda hapa hili watengeneze kitambulisho.

Hiki ni kitabulisho inaonyesha kuwa mtu anatokea mjii ngani hapa tunaona kuwa mtu mwenye ameonyeshwa huku anatokea Kenya kitabulisho hii.

Hawa ni wachesaji wamefaulu kuipita Kwa mchezo wao kuwa washindi kuipita kwa mchezo wanashangilia kwa shangwe na vigelegele.

Hapa ninaona watu na katikati yao kuna Kalonzo Musyoka ambaye anaongea kuwa ni mheshiwa mkubwa.

Hawa ni watu wenye wameketi chini, wakisubiri waitwe waende kusaidiwa vile kila mtu anahitaji kusaidiwa.

Hawa ni watu wanoonekana kuwa na furaha wananyosha mkono juu wengine wakipika picha na kuwa na furaha Kwa uso zao.

Hapa ni Huduma na watu wameketi chini kusubiri wengine wamalizie mahitaji yao na kuna mama moja amesimama anafanya kazi huku anashughulikia hao watu wakae vizuri.

Hapa naona aliyekuwa rais wa jamhuri wa kenya wa nne akiapishwa, ili aweze aongeze nchi la kenya.

Hapa ni huduma na wafanyikazi wanaonekana kuna kitu wanashughulikia, wanaongeleshana na wana furaha hawakasiriki kwa mwingi.

Hapa kuna watu wenye kusimamia mahali pa kutengenza sheria mahali wanashughulikia kuhusu sheria la kenya.

Hawa ni wakenya, wanaonekana kufurahia jambo fulani yenye wao wanajua, wanashangilia kuwa wananchi wa Kenya.

Hapa ni mahali, watu wanapokea huduma namba ili waweze kuitumia kupata vitu kutoka serikali.

Hawa ni wafuataji wa mpira. Wanashangilia wakitaka kuibuka kuwa wa kwanza. Wanapea wachezaji kucheza vizuri.

Hapa ni uwanjani, wachezaji wanacheza mpira ya kandanda na wamevaa jezi tofauti ili watofautishwe.

Kuna magari ambayo yameegeshwa na kuna nyinge yenye inasafiri, kuna mtu amesimama anaonyesha kadi fulani.

Hawa ni wachezaji ambao ni wakenya wamevaa yenye inavutia sana wanacheza mpira wa voliboli.

Huyu ni kiongozi wa ODM Raila Amollo Odinga ambaye amesimama kwa mahali nyeupe kwa nyuma yake.

Huyu ni rais aliyekuwa wanne katika jamhuri la Kenya na wafuasi wake. Wanaonekana kuwa na furaha.

Hapa kuna rais wa Kenya ambaye ameenda mapumziko kwa sasa. Jina lake ni Uhuru Muigai Kenyatta.

Hawa ni wachezaji wa voliboli na wanaonekana kucheza vizuri sana na wanafurahia hii michezo.

Hapa ni huduma, mahali watu wanaenda kusaidiwa, kupata vitu vya serekali inayo hitajika. Ni nzuri kwa sababu inawaza kujisaidia kwa mambo mengi

Hawa ni viongozi kutoka chama cha odm wanaoongozwa na Raila Omolo Odinga.

Hapa kuna watu wako na furaha tele. Wanashangilia kuwa kuna mchezaji amefaulu Kwa kucheza.

Hapa ni watu wenye wanaonekana kungojea kusikilizwa vitu ambayo wanahitaji kwa haraka.

Hapa tunaona watu ambao wanahudumiwa kutoka serikali mkuu. Hapa tunaona kwamba ni mahali pa kusaidia watu kupata huduma.

Hawa ni wachezaji, ambao wako kiwanjani . Wako na furaha tele. Tunaona wako tayari kucheza mpira .

Hawa ni watu wenye huwa wanafanya utafiti wakati kuna kitu kimetendeka kuona kwamba ni nini kiliweza kusababisha au kutokea.

Hapa ni huduma mahali kuna watu wenye wameandikwa na serekali iliwahudumie wakenya.

Hapa ni huduma mahali watu wanaenda kupata maitaji yao wanasaidiwa huko wakati wamelemewa kutojua kutumia vitu vyao vizuri.

Hawa ni wakenya ambao wamevaa bendera yao ya kenya. Wanaonyesha kuwa wanapenda nchi yao.